Kundi la watu. Baadhi yao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na wengine wakiwa wamevalia mashati ya pinki, wakizunguka kifaa kinachoonekana kuwa cha kuchakata maziwa. Mmoja wa watu hao aliyevalia shati la pinki, anaonekana akitoa maelezo, kuonyesha kitu kwa wengine. Labda kuhusu mchakato wa kifaa hicho. Muktadha unaweza kuwa uzinduzi au mafunzo yanayohusiana na mpango wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia fulana nyeusi na sketi ya hudhurungi amesimama katika shamba la migomba yenye majani mabichi. Inaonekana kama shamba la ndizi na nyuma yake kuna nyumba inayoonekana.

Mtu akikamua ng'ombe, mtu huyo amepiga magoti na anakamua maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe kuingia kwenye ndoo nyeupe. Ng'ombe huyo ni mweusi na mweupe na anaonekana kuwa katika eneo la kukamulia.

Mwanamke anaonekana akitabasamu akichambua ndizi. Anaonekana ameketi chini na karibu naye kuna kikabu kilichojaa ndizi zilizochambuliwa na rundo la maganda ya ndizi huku nyuma yake kuna migomba nyingine ya ndizi inayoonekana.

Mandhari ya kilimo yenye udongo mwekundu na mimea mingi. Kuna migomba iliyopandwa na pia mimea mingine ya shamba kama vile mahindi na nyasi ndefu. Anga ni ya bluu na kuna mawingu meupe. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la milima na bonde, labda katika maeneo ya juu.

Mtu ambaye anaoneana kuwa mfanyakazi kwenye kiwanda cha maziwa, amevaa koti la buluu na barakoa, akishughulikia mitungi ya maziwa, karibu na tanki kubwa la kuhifadhi. Hii inaweza kuwa katika kituo kikubwa cha kukusanya maziwa, ambapo maziwa hupimwa na kuhifadhiwa kabla ya kusafirishwa.

Mtu akibeba rundo kubwa la ndizi mbichi huku ndizi zingine zikiwa zimerundikwa chini labda katika soko kando ya barabara. Kando kuna gari lililofunguliwa na nyuma watu wanaendelea na biashara zao za kila siku.

Mwanaume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi la kijani kibichi zilizovunwa. Anaonekana kuwa katika shamba la ndizi na migomba ya ndizi inaonekana nyuma. Mwanaume huyo amejiegemeza kwenye nguzo ya mbao huku akitazama mbele.

Mitungi mingi ya maziwa iliyopangwa mbele ya jengo ambalo linaonekana kua kituo cha kukusanya maziwa. Watu wawili wanaonekana ndani ya jengo, wakifanya kazi labda wakipima ama wakishughulikia maziwa.

Soko la matunda na mboga. Kuna matunda mengi yaliyopangwa vizuri hasa migomba minene ya ndizi mbichi na ndizi zilizoiva zikining'inia. Kwa nyuma, kuna matunda na mboga nyingine mbalimbali zimepangwa kwenye masanduku na meza.

Wanawake kadhaa wa kiafrika wakiwa wamekusanyika nje wakifanya kazi kwa kutumia bakuli mbalimbali zilizojazwa na kitu kinachoonekana kama nafaka. Mmoja wa wanawake ameketi chini akichanganya kitu kwenye bakuli kubwa la chuma huku wengine wakiwa wamesimama na kukaa karibu wakishughulikia bakuli zao. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini yenye eneo la wazi.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukamulia. Sehemu ya chini ya ng'ombe, inaonekana na mashine ya kukamulia imeunganishwa kwenye chuchu zake, pia kuna ng'ombe mwingine nyuma kidogo na mandhari inaonekana kuwa zizi la ng'ombe.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine za kukamulia maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na maziwa yanaonekana yakitiririka kupitia mirija. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe akionekana kama ng'ombe wa maziwa. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya banda la ng'ombe ama eneo la kukamulia maziwa.

Shamba kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamepangwa kwenye safu wakila malisho kutoka kwenye vibanda. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia katikati ya vibanda vya kulishia.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya njano na kofia ya njano, akitumia kifaa cha kunyunyiza cha Farmate kunyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, ambaye yuko ndani ya zizi la mbao. Hii inafanywa kwa sehemu ya kudhibiti vimelea kama vile kupe.

Majani mengi ya migomba yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi, huku anga la blue likionekana pia kwa mbali katikati ya majani hayo. Hii inaonyesha kuwa picha hii ilichukuliwa sehemu ya chini.

Makaazi rahisi ya wanyama, yaliyotengenezwa kwa mbao na miundo mingine ya kiasili. Ng'ombe mmoja anaonekana ndani ya uzio huo akinywa maji kutoka kwenye chombo cha saruji. Makaazi hayo yana paa la mbao linalotoa kivuli. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la mashambani lenye miti na mimea michache, vifaa kama vile ndoo za manjano na jembe ziko karibu na makaazi.

Mtu aliyevalia suti ya kujikinga ya manjano anaonekana amebeba mtungi wa kunyunyiza wa Farmnet, anaonekana akinyunyuzia ng'ombe kwa madhumuni ya kuondoa kupe na mbele yake kuna miti na mimea.

Shamba la migomba lenye ndizi nyingi mbichi. Mtu mmoja anaonekana amejishika kiuno na amevalia shati jekundu, kofia nyekundu na suruali nyeupe. Amesimama katikati ya migomba hiyo akitazama.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi ndani ya banda la ng'ombe. Mwanamume amevaa shati la milia na suruali nyeusi, huku mwanamke amevaa kofia nyeupe na nguo za zambarau. Banda hilo lina paa la chuma na nguzo za mbao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingine.

Ng'ombe wawili wa kahawia wakitembea kwenye njia ama mfumo wa kunyunyizia dawa za mifugo, wanaonekana kuwa ndani ya eneo lenye uzio na miundo ya chuma labda kwenye shamba la mifugo.

Shamba kubwa la migomba ya ndizi, yenye mimea midogo ya migomba na majani yake makubwa ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa safu, ikionyesha mazingira ya kilimo na kwa mbali tunaona mimea mingine.

Shughuli ya kukamua ng'ombe inaendelea ambapo tunamwona mtu aliyevalia nguo ya kijani na buti nyeusi, akimkamua ng'ombe huyo na maziwa yanaenda kwenye ndoo nyeupe, ng'ombe huyo anaonekana amefungwa miguu za nyuma na kuna ng'ombe wengine wanaonekana kando yake, inaonekana kama tukio la kukama ng'ombe linaendelea.

Migomba mirefu ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi na mengine ambayo yamekauka. Mmea hiyo inaonekana kuwa katika mazingira ya shambani na anga nyeupe inaonekana katikati ya migomba ya ndizi hiyo.

Mtu amesimama karibu na mgomba wa ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi yenye rangi ya kijani. Nyuma ya mtu huyo kuna uzio wa nyumba ndogo na mazingira yanaonekana kua ya shambani na anga linaonekana kua lenye jua kali.

Mimea ya migomba mingine ikiwa na dalili ya ugonjwa labda mnyauko. Majani yanaonekana kuwa na rangi ya manjano na kuanza kunyauka, dalili zinazohusiana na ugonjwa huu ni fungus unaoathiri mizizi na mfumo wa usafirishaji wa mimea. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na mimea mingine ya kijani.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha kijani kibichi kwenda kwenye ndoo ya fedha. Mwanamke ameinama akishikilia chombo wakati mwanaume amesimama akimwaga maziwa. Wako nje ya jengo karibu na mlango.

Watu kadhaa wamekusanyika nje wakionekana kushiriki katika shughuli za kilimo labda kuvuna au kukausha nafaka. Mmoja amevaa shati la kijani na amechutama chini huku mwingine akionekana kusimama. Eneo lote imefunikwa na kitu kama mahindi yaliokauka au nafaka nyingine iliyotawanyika chini ikiashiria mchakato wa uchakataji wa mazao. Kuna hisia ya kazi ya mkono na maisha ya vijijini.